Wanariadha wawili wanasherekea, mmoja ameinua mkono, wa pili anashikilia mwingine, mmoja amevaa shati ya rangi nyekundu iliyoandikwa Kenya, mwingine amevaa shati ya rangi ya njano.

Wanariadha wawili wanakimbia uwanjani. Mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Mwanaume huyu, amevalia jezi ya rangi ya machungwa. Mwanamke amevaa usoni, kifaa cha kufunika uso. Jezi lake, limeandikwa Nissan, pamoja na jina Koech.

Katika uwanja wa mpira, kuna wachezaji wanaocheza soka. Mmoja kati yao, amevaa jezi ya rangi ya kijani na mwingine amevaa jezi ya rangi ya nyekundu. Wote ni walemavu na wanacheza kwa kutumia magongo.

Uwanjani kuna mwanamke aliyevaa shati ya rangi ya nyekundu, pamoja na miwani. Ameketi katika kiti cha magurudumu. Katika mkono wake wa kulia, kuna mkuki na kando yake ni watoto wanaomuangalia akicheza mchezo wa kurusha mkuki.

Ndani ya dasara kuna madawati sita pamoja na viti. Moja kati ya dawati ina rangi ya nyeupe. Dawati hizi pamoja na viti hivyo vimetengenezwa kutumia mbao. Moja kati ya viti imeanguka sakafuni.

Katika ukuta, kuna cheti lililoandikwa,'maji ni uhai, na kila tone linahesabiwa".Pia ina mandishi ya kuonyesha mahali maji hutoka, matumizi ya maji, na jinsi ya kutumia maji vizuri.

Mwanariadha, mwanamke, yuko, peke yake, katika, uwanja wa riadha, anafanya mazoezi yake, kwa kutumia kiti cha magurudumu, ambacho kina magurudumu matatu, mwanamke huyu amevaa glovu, mkonon.

Katika ukumbi wa michezo kuna wanaume wawili walio katika harakati ya mazoezi ya ndondi, moja aliyevaa glovu za rangi ya bluu ameshikilia kifaa cha mchezo na mwingine aliyeketi katika kiti cha ulemavu anaendelea na mazoezi.

Kabati ya mbao ya rangi ya nyeupe, yenye sehemu nyingi ina vitabu vya rangi na aina tofauti tofauti. Kitabu kimoja ni ya rangi ya bluu na limeandikwa Aiden Murimi. Vitabu vingine ni vya rangi ya bluu pia, pamoja na moja ya rangi ya manjano.

Wanariadha waliovaa jezi ya rangi na aina tofauti tofauti wanakimbia uwanjani mmoja wao amevaa jezi iliyo andikwa Kenya na wawili wao wamefunika macho zao kwa kutumia vibandiko.

Katika uwanja wa riadha kuna watazamaji wengi, wengi wao wakiwa wamebeba bendera za nchi tofauti tofauti. wanariadha wawili wanatembea mmoja amevaa jezi iliyoandikwa Kenya na amefunikwa uso ameshikiliwa mkono na mwengine aliyevaa jezi ya rangi ya buluu.

Mwanariadha aliyevaa shati ya rangi ya nyeusi yumo katika uwanja wa mchezo . Anafanya mazoezi ya mchezo wa kuruka , chini yake kuna maandishi yanayoonyesha jina lake, wananchi wake, tarehe yake ya kuzaliwa pamoja na riadha anayocheza.

Posta kubwa ya rangi nyekundu imebandikwa ukutani posta hii ina picha kubwa ya saa pamoja na nambari za saa pia kuna picha tofautitofauti za katoon upande wa kushoto sehemu ya chini kuna picha ya sungura .

Kijana ameketi katika kiti cha magurudumu. Pajani ana vitabu vinne na mojawapo ya vitabu hivyo ni kubwa kushinda hivyo vingine. Vitabu hivi vina mijalada ya rangi ya kahawa.

Katika uwanja wa mpira kuna mchezaji mwanamke amevalia jezi ya rangi ya nyekundu na nyeupe, jezi yake ina maandishi ya kusema ya kwamba ni ya Kenya. Pia ina logo ya kenya katika sehemu ya kushoto. Mwanamke huyu ni mlemavu na anacheza mpira kutumia mikwaruzo.

Watu wanaume pamoja wanawake, waliovaa nguo za rangi ya nyekundu, pamoja na kofia za rangi nyeusi. Wanatembea wakiwa wakitabasamu, wengine wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Wawili kati yao, wamekaa katika viti vya magurudumu.

Ni jengo lenye maghorofa matatu ina milango ya rangi ya nyekundu, mlango huu ulio katika ghorofa ya kwanza na ya pili na ya tatu ina rangi sawa na imewekwa sehemu inayofanana.

Ukutani kumebandikwa posta iliyo na maandishi kuhusu usimamizi watakataka katika mashule na sehemu watu wanaishi. Inaonyesha mahali takataka hutoka, aina ya takataka na jinsi tofauti tofauti ya usimamizi wa takataka.

Mwanamke aliyevaa shati ya rangi ya nyeupe, yuko katika ukumbi wa mazoezi. Ameshikilia mkono wake wa kushoto na ameketi katika kiti cha rangi ya nyekundu. Anafanya mazoezi ya kupima nguvu na chini kuna maandishi yanayoeleza jina lake, pamoja na uwananchi wake.

Mezani kuna komputa mbili za rangi ya nyeusi ambazo zimezimwa mbele ya komputa kuna vifaa vya kutandika pamoja na mouse . Kando kuna vitabu vya rangi ya nyeupe pamoja na vitabu vya kuandikia.

Katika ukuta la darasa, kuna cheti yenye maandishi ya alfabeti, ma, na,o,a, ka, na ra, pamoja na michoro ya wanyama, pia kuna cheti, yaliyo na miezi, kama vile, October, November, December, katika, ubao ya rangi ya nyeupe, pia kuna maandishi.

Mwanariadha aliyevaa shati ya rangi ya nyeusi yumo uwanjani. Uwanja huu ni mkubwa na una viti vya rangi na aina tofauti tofauti. Mwanariadha yuko mchangani, alikuwa anafanya mazoezi ya mchezo wa kuruka.

Shule lenye paa ya mabati ina madarasa matano, kila darasa lina mlango wa rangi ya buluu pamoja na madirisha mawili. Mbele kuna miti mifupi iliyokatwa kwa shepu mzuri pamoja na nyasi ya kijani.

Kitabu la darasa la pili la kizungu iliyoandikwa Junior English na mwandishi Haydn Richards na pia ni la toleo mpya. Lina mchoro wa maua katika ukurasa wa jarada. Maua hii ni ya rangi ya kijani pamoja na rangi ya bluu, pia kuna mchoro wa nyuki.

Wanariadha wanne wako katika uwanja wa mchezo. Watatu kati yao ni walemavu. Mmoja aliyevaa shati ya rangi nyekundu anaonekana kuwa kocha wao. Nyuma yao, kuna viti vya rangi nyekundu pamoja na viti vya rangi ya kijani.

Milango uliotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia ina maandishi yanayosema mahabara ya kemia na mahabara ya biolojia, mlango huu pia umebandikwa kijikaratasi kilichorqruka.

Darasani kuna bodi nyeupe iliyo na maandishi ya tarehe pamoja na swali na alphabeti A hadi Za, pia kuna rula ya rangi ya machungwa, iliyoandikwa katika bodi hiyo.